Sehemu ya wanaume katika duka la manguo ambapo kuna rafu kadhaa zenye nguo za wanaume. Wanunuzi wanatembea huku na kule wakitazama nguo. Juu ya rafu hizo, kuna kofia za rangi na aina mbalimbali zimepangwa hapo.

Sehemu ya mashati katika duka la nguo. Mashati ya rangi na miundo mbalimbali, yamepangwa kwa ustadi juu ya kila moja, ilikuvutia wateja. Sakafuni imepakwa vigae vikubwa, vyeupe vinavyon'gaa kwa usafi wa hali ya juu.

Nguo nyingi, za kisasa, zimetundikwa kwa ajili ya maonyesho, ndani ya duka, la nguo, nguo hizo, zina, rangi mbali mbali, kama vile maruni, njano, na nyeupe, taa, kwenye dari jeupe zimewashwa, na zinang'aa, kuna picha, zilizoning'inia, upande wa kulia wa ukuta.

Mandhari haya yanakaa ya duka la nguo. Upande wa kulia nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu za duka hili. Upande wa kushoto, kuna benchi nyeusi na nyuma yake kuna nguo maridadi zilizoanikwa kwenye onyesho.

Duka hili la nguo lina manekini zilizovaa mavazi ya kisasa ya wanawake. Nyuma ya manekini kuna posta kubwa inayoonyesha watu wenye pete za pua na vipini vya meno.

Ni mazingira ya soko. Kuna stendi ndefu zilizojaa viatu mbalimbali, vikiwemo buti za mpira wa miguu. Pia nguo zimetandikwa kwa ajili ya maonyesho.

Ndani ya gari kuna viti viwili vya rangi ya kijivu. Vinakaa safi na vinaonekana kuwa vya starehe. Kwa umbali kuna ngombe ambao wanakula. Jua limewaka.

Gari ya rangi ya kijivu, ilioegeshwa kwenye sakafu iliyopangwa mawe za barabarani. Eneo hili ni safi na wakati huu jua amewaka.

Mwanaume mwenye koti refu la rangi nyeusi anatembea kuelekea kwa gari alilochukuwa la kijani lililoegeshwa kwenye nyasi , nyuma ya gari hilo kuna wamaume wawili waliovalia vesti za tafakari za kijani. Nyuma yao kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani na jua limeng'aa.

Eneo la wazi lililojaa magari ya rangi, ukubwa na aina mbalimbali, yameegeshwa kwa mpangilio mzuri na magari yote yanaoneka kuvutia.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi anatembea kuelekea kwenye magari yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kuna magari matano yanayoonekana yakiwa na rangi tofauti, nyuma ya magari kuna miti mingi.

Gari ya kijivu lenye lango moja wazi. Gari hili ni safi lakini linaonekana kuwa la zamani. Jua linaonekana kung'aa angani.

Vibanda vyenye bidhaa mbalimbali vimepangwa kwenye soko la wazi, kuna vikapu na magunia yaliyojaa mboga na matunda. Kuna nyanya, karoti, vitunguu na viazi. Watu wachache wamesimama karibu na vibanda hivyo wakiendesha shughuli za kibiashara.

Jengo la soko la wazi lenye ghorofa. Ghorofa ya chini imejaa vibanda vingi vinavyouza aina mbalimbali za mboga kuanzia nyanya, mboga za majani hadi ndizi. Ghorofa ya juu haina shungli nyingi.

Viatu, vingi, vya wanawake, vimetandazwa, juu ya kibanda, kando yake, kukiwa na viatu, ambavyo vimepangwa, kwa utaratibu, na vya rangi tofauti.

Sehemu ya kuuza vyombo katika soko la wazi. Kuna aina mbalimbali za vyombo vikiwemo sufuria, vijiko, vikombe, visu, ndoo na vingine vingi.

Soko la wazi lenye wanunuzi na wauzaji wengi kila mmoja akishughulika na mambo yake. Kuna kibanda chenye gunia iliyojaa karoti. Kuna ndizi mbivu ambazo zimetundikwa kwenye vibanda hizo. Pia kuna maboga na matunda mengi kama vile nyanya, maembe na viazi.

Sehemu ya kuuza matunda katika soko la wazi. Kushoto, kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe, na karibu naye kuna kibanda, chenye ndizi zilizoiva, na nanasi. Kuna vibanda vingi, vilivyojaa maembe, na ndizi zilizoning'inizwa.

Nyumba la kifahari, lililozungukwa na ua wa mawe, na lango kuu la rangi ya nyeusi, uwanja umetandazwa kokoto, na upande wa kulia, kuna mimea ya rangi, ya kijani.

Barabara ndogo imejaa mawe ya lami ya rangi ya shaba. Kwa upande zote za barabara kuna majumba ya rangi ya kijivu ambayo yana mimea ya kijani enye, umaridadi, nje yao.

Gorofa ya kisasa ya kupangisha ambalo limepakwa rangi ya kijivu. Jengo hili limezungukwa na ukuta na mawe, chini ya ukuta kuna nyasi ambazo zinaonekana zimechomwa na jua, anga ni safi na jua linawaka.

Eneo la wazi lenye nyasi za kijani, kuna mimea iliyokatwa vizuri na miti mikubwa yenye majani yanayofanana na ya mtende. Nyuma, kuna nyumba nzuri ya kuvutia.

Jengo refu, la ghorofa, ambalo bado linajengwa. Kuna kreni ya ujenzi, inayosimama, juu ya jengo hilo, anga ni safi, na samawati, na lina mawingu, machache.

Kuna matunda mengi ya nanasi katika sehemu ya matunda ya kituo cha ununuzi. Yamepangwa kwenye rafu za plasi. Kuna sehemu ya kukata na kupakia nanasi. Mazingira ni safi na ya kupendeza.

Mlango wa kuingia katika duka kuu la Carrefour, kuna kaunti nyingi na rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Karibu upande wa kulia, kuna sanamu ya kijivu ya swara. Mandhari haya yanapendeza.

Sehemu ya mikate na keki katika duka kuu la Cleanshelf. Mikate ya ukubwa mbalimbali imefungwa na kupangwa pamoja. Upande wa kulia, kuna rafu iliyojaa paketi za maziwa, huku upande wa kushoto kukiwa na sehemu ya kupikia.

Mwanamke aliyevaa barakoa yenye rangi ya samawati anasukuma trolley lililojaa bidhaa mbalimbali. Kando yake kuna mwanamke aliyeinama akiwa na kikapu cha rangi ya nyekundu. Kule mwisho kuna wasaididizi waliovaa shati za rangi ya samawati.

Bodi inaonyesha soko la Naivas kuna nguzo mbili fupi zenye rangi nyeupe, rangi ya rangi ya chungwa na rangi, ya samawati, sakafu ni safi.

Sehemu ya duka kuu ya kuuza bidhaa zilizookwa kama keki, mandazi na mkate. Karibu na dari, kuna kazi, ya sanaa, ya fremu, ya kahawia. Upande wa kushoto, kuna, kaunta, ya kioo, iliyojaa bidhaa, mpya zilizookwa.

Sehemu ndani ya duka kuu, ambapo upande wa kushoto kuna viti via plastiki, vimepangwa pamoja na upande wa kulia kuna baiskeli mpya zikiwa zimekusanywa pamoja. Karibu na upande wa kulia, kuna kikapu kikubwa kama ntenga kilichojaa aina mbali mbali za mipira.

Sehemu ya losheni na mafuta ya kujipaka kwenye soko kuu. Kuna rafu nyingi zilizojazwa na aina mbalimbali za losheni na mafuta. Eneo hili ni safi na limepangwa vyema.

Sehemu ya duka kuu inayouza vyakula vile vimepikwa, ambavyo vimepangwa vizuri ndani ya kaunta ya kioo kwa ajili ya kuonyeshwa. Karibu na dari kuna mabango inayoonyesha aina ya vyakula vinavyouzwa.

Kuna kaunta ya kioo iliyojaa aina mbalimbali za vinywaji vilivopangwa kwa ajili ya kuonyesha bidhaa. Karibu na dari kuna maandishi yanayosomeka Cleanshelf supermarket .

Sehemu, ya pombe, katika, duka kubwa, upande wa kulia, kuna rafu zenye aina nyingi, za vinywaji baridi. Katikati na nyuma, kuna rafu nyingine zenye vinywaji, zaidi. Mazingira, ni safi, na kila kitu, kimepangwa vizuri.